Hapa ni jumba la huduma ambapo kuna wasichana wanne ambao wamekaa pale. Mmoja amesimama kama ametuangalia akicheka na mwingine hapa ameshika wakiwa wako wanatayarisha kuwahudumia.

Hawa ni mashapiki ambayo wamekuja hili kuhudhuria sherehe uliokuwa Ina fanyika pale kiwanja wato wamefaa sare zilizo fananawakiwa wanaonyesha upendo na sapoti Kwa kile kipindi amayo wangeitaka washinde.

Hapa wateja wamekuja kushuudi ama kusaidiwa na wanahuduma wote wamekuja wengi wamepanga laini mtu akitaka kusaidiwa wote wamekuja alafu wanasaidiwa pale wamefaa sare sa kazi kuwasaidia hawa

Hapa ni chumba la chumba la huduma ambazo viongozi wamekuja wakikaa pale wakingoja watu wakuje wahuduma ili washuhudie. Wamekaa pale wakipiga picha wakingoja wakiwa wawili, mama na baba.

Hapa ni chumba ama ni katikati ya ya jiji ambalo kuna pikipiki wanayoifanya kazi halafu kando yake kuna mama mmoja anapita halafu kuna biashara tena kuna pande kuna magari ambazo ziko kwa kazi zimesimama pale.

Hapa ni chumba la huduma ambapo watu wamekuja ili kuhudumiwa ama ili kufanya vile. Ilhali hapo naona kuna watu wengi laini inaelekea kuisha maanake huchagua wanahudhuria wengi ili wakuje kuwasaidia.

Wasicha a hawa ambayo wamefaa sare siisofananawakiwi wanasapoti timu moja wao wanaelekea kiwanja ambayo itakuwa na mcheso huo funali ama uenda wametika huo mchezo kuwa waonyesha kua wanasapoti timu Yao fulani amboyo aketaka kuebuka ushindi.

Hawa ni wachesaji wasicha ambao wako Kwa kiwanja wakicheza mchezo Yao ya mpira wako katikati ya kiwanja wamefaa sare silisofwatana na timu tafauti huko mbele naona Kuna michezo ingine inaendelea manake Kuna watu wanacheza pale

Hawa wako katika huduma ya.

Hawa ni wachezaji wasichana wawili, wakiwa wanacheza ndani ya uwanja.

Hawa ni mashapiki ambayo wamekuja kusherikea ama kushangiliana kupea sapoti timu wamefaa nayo ama wamunipea majekondwa matoatoa ya kenya kumanisha wamekuja kusapoti timu yao ya Kenya.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuhudhuria ama kusherehekea wachezaji ama kitu kilichokuwa kinaendelea pale kwa kiwanja. Wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti .

Hapa wanafunzi ama wanafunzi wanafunwa jinzi ya tekinolojia ama computer manake Kuna mwanafunzi moja amekaa mbelee yao amefaa sare ya rangi nyekundu anawafunza ama anawaulisia kufanya ama kufwatiliwa.

Ama wakiwasaidia hao wateja walio huko kando, wao wako tayari kuwashughulikia wateja wa hiyo siku.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Wote wamevaa sare moja wakiwa wanasupport timu moja ya panda FC. Wanaweza kuwa wameibuka washindi ndio wanafuraha ama wamepiga goli. Wamekaa bao moja kwenye hiyo timu yao.

Hapa kuna muuzaji wa dawa za kienyeji. Pale amevaa nguo lake nyeupe. Akiwa pale amekaa na kuna mtu wa pikipiki amekuja amesimama pale labda akimuuliza bei ama sababu gani anaziuza. Yeye anamwambia akiwa anamwelezea vizuri.

Hapa ni duka ambapo unaeza nunua bidhaa zako kama matunda kama wahitaji ama unaezaa hapo mbele kuna pikipiki ambayo imeekwa pale ama mwenyewe ameachiia hapa alafu akatoka hili akuje akachukue baadae.